Siku za wiki ambazo zimepangwa kwa orodha, kulingana na yenye inaanza siku ya kwanza ya wiki hadi siku ya mwisho ya wiki, inaeza tumika kuwafunza wanafunzi katika darasa ili wajue ni siku gani wanafaa kupumzika katikati shughuli zao za masomo.

Mchezaji huyu anachezea taifa yake ya Kenya, wapinzani wao bado wamelemaa mguu kwa sababu hawa wachezaji wanafaa kucheza mpira wao katika kiwanja ambao umetengenezwa kwa umaarufu ambao inawa.

Usafi ya ali ya juu unafaa kuzingatiwa. Kama vile kurusha makaratasi ambayo haitumiki tena, unaeza weka makaratasi kwa kitu fulani ambae imetengwa ili isianze kuchafua mazingira, kitu ingine ni kufagia vumbi baada ya shughli zote za ofisi kufanyika.